Barabara kubwa ikiwa na barabara zaidi ya nane, huku kukiwa na barabara nyingine iliyopita juu ambapo barabara zote hizo zinaruhusu magari kupita kwenda na kutoka huku ikisaidia kila anaesafirisha na kuondoa foleni.

Moto unao waka katikati ya mazingira na kuchoma takataka pamoja na nyasi ambazo zinazunguka takataka hizo kusababisha majivu na moshi.